Jengo hizi kubwa sana , wengine wamesimama kando yao, wengine wako na rasta ya nyeusi , wengine amesimama mbele ya ndizi zimeiva vizuri Sana na vitamu. Mama akiutazama ndizi zake akiuza, akiupiga beinya ndizi zake.

Mandizi mingi zimepangika hapa kwenye shamba huu mandizi zingine zimepangwa kwenye matawi mingi sana wanazungumza wako watu watatu , mwingine ameshika kitu mkononi mwingine wakizungumza.

Ameuvaa nguo la njano. Kichwani mwake ameuvaa kofia, mgongoni mwake kuna kibuyu la njano. Kibuyu la njano limeubeba dawa. Dawa linapigwa kwenye ng'ombe. Ng'ombe lenye rangi jeupe na la rangi jeusi linapigwa dawa kwa utaratibu.

Ngombe hizi ngombe nzuri sana, zenye rangi jeupe na madoadoa jeusi, limegubika pamoja zinautazama nyasi ziko ndani ya gurudumu, zinaukula nyasi zingine zikisimama.

Maindi haya mingi sana mazuri, yanaopendeza sana, yiko na maindi kubwa kubwa, mwingine amesimama kando yake, amebeba maindi juu, akitazama kwa furaha.

Watu wamesimama, wengine kwenye dirisha, wengine wamesimama ndani, wanaubeba mtungi. Mmoja amebeba mtungi mkubwa sana, anaumwaga maziwa kwenye maeneo akiutazama kwa makini.

Ndizi hizi zimesimama, zingine zina Tawi la njano, zingine kibichi. Tawi la njano limechomeka, yumo juu ya mlima. Mlima Lina vitu vingi vibichi Sana.

Ni kapu mzuri sana, lina kitu ndani yake la nyeupe, kando la kikapu huyo kuna kitu ya rangi ya samawati, na kuna chuma lingine kando yake na mchanga limegubika chini, limepangwa.

Ameubeba ndizi la banji kubwa sana kwenye mkono, anautazama juu, gari liko Kando yake limefunguliwa. Mandizi yako mengi mbele yake Sana, mtu pia ako kando yake.

Vingombe viwili vyenye rangi jeusi na madoa jeupe, limesimama kwenye jengo huo, limefungwa miguu vyote viwili, na mashini vingine, vimo kwa matiti yao, vinatoa maziwa, vimewekwa.

Mandizi kubwa zenye kijani kibichi zimepangwa kwenye laini, zingine kubwa, zingine ndogo, matawi yanatapakaa, ziko kwenye laini, kwa shamba huu.

Msanyiko la ndizi hizi ziko mingi. Mtu amesimama kando la ndizi huu amevaa kofia, ameushika ndizi. Ndizi limeiva limegeuka rangi la njano, limeiva vizuri.

Jengo hili kubwa sana. Mangombe yamepangwa laini kwa laini. Kila ngombe lina sehemu lake. Upande wa kulia kuna ngombe zingine. Watu wawili wamesimama mmoja akitembea akiwaangalia.

Wamesimama kwenye barabara la matope, wamesimama watu wawili mtu mmoja ako na pikipiki mwingine amesimama kwa utaratibu anaumwaga maziwa kwenye jikebe hilo akiweka mwingine akimtazama pikipiki kwa makini sana.

Vijiti mingi vimo kando vya zizi la ngombe mtu mmoja amesimama anatazama ngombe hizo zenye nyeusi na nyeupe akiwaangalia kwa umakini na utaratibu.

Chini kuna mchanga mingi sana. Sahani la chuma limewekwa juu la changa hili, ndani yake kuna maji, maji yenye inayotoa vitu vingine vyepesi pesi. Vinakorogwa na vitu vya kitambo vya unywaji uji.

Mandizi mingi yamepangwa vizuri zingine zimepangwa juu ya zingine kando yake kuna nyumba fulani na kuna kitu juu ya mandizi hiyo yenye wamekandika vimo hapo juu.

Watu wamesimama kwenye jengo hili la mabati .Jengo hili, lina mlango la samawati. Watu wanazungumza. Wengine wanatazama. Nyuma yao kuna mtungi mingi la maziwa limepangwa.

Jengo hili mzuri sana. Chini yao kuna ng'ombe mingi sana. Ng'ombe jeusi, ng'ombe jeupe zinakula nyasi kwa utaratibu. Gunia zingine ziko mbeleni mwao ng'ombe zikila nyasi.

Zizi hili limejengwa vizuri, limepigwa chuma kwa utaratibu kando kando miwili, ngombe yenye rangi hudhurungi zinatembea kwa utaratibu zikielekea maeneo yao.

Ng'ombe hizi mingi sana limo ndani ya nyumba fulani. Mama mwingine ameshika paipu, anateketeza maji kwenye ng'ombe, na ng'ombe zingine ziko na nyororo shingoni mwao.

Rununu yumo juu mezani na vyombo vingine na mtu mmoja amesimama mbele ya watu watatu, wanamwangalia vile anavyotafsiri kwa makini sana wakitazama.

Mama ana furaha tele sana, mbele yake kuna mandizi, anaotoa ganda la mandizi. Nyuma yake kuna mimea ya mandizi ako na furaha sana na kazi anachofanya ya mandizi.

Mkono ambayo umevaa glovu ya nyeusi imeshikwa na kifaa kingine ambacho kinamulika matiti ya ngombe.

Ndoo vingi sana ziko kwenye chuma hili. Zimepangwa kwa utaratibu. Mtu mmoja amevaa nguo la jeusi Ameufunika kichwa. Anaumwaga dawa kwenye ndoo hizi, akiutazama kwa makini.

Ndizi nzuri yenye rangi kibichi, zimetapaka kwenye eneo hili, lingine linatoa ndizi watu wawili wamesimama mmoja anaukata ndizi akishika na mikono nyuma yao kuna ndizi zingine zimewekwa mingi sana.

Ng'ombe limesimama kwenye uwanja, kando la ng'ombe kuna vitu vingine vimeporomoka na miti mingi, mwingine ako na ndoo la zamawati anakamua ng'ombe kwa utaratibu akiinama.

Mahindi haya yamepangwa kwenye kamba, zingine ni nyeusi, zingine ni nzuri, na kibuyu imepangwa ndani yao.

Ndizi hizi limepakiwa kwenye mbao, mbili marefu kubwa sana moja ndogo na liko na ndizi mingi sana ndizi zingine tatu zimeiva ziko juu za hizo zingine bichi.

Ng'ombe viwili vimelala kwenye mchanga nyasi yaliko chini kiata nyingi lakini limelala kama kitu kienye kimekufa kingine kimelala kama kitu kienye kiko kina uhai.

Ng'ombe kubwa yu mkubwa sana, limefungwa guu zake mbili. Mtu mmoja amekaa chini na nguo rangi kibichi. Ana ndoo jeupe mbele yake. Anaukamua maziwa kwa kutoka kwa ng'ombe huo.

Ng'ombe huyu yenye rangi udhurungi limefungwa miguu na kamba, mama ameinama chini yake na ndoo la zamawadi, anaukamua ng'ombe na maziwa linaingia kwenye ndoo huo.

Hapa kumengaa na vitu vizuri sana majani kibichi linameremeta jani hili limebeba ndizi, ndizi kubwa marefu sana liko ni ndizi mingi mazuri ndizi za kupika.

Jengo hili nzuri, ng'ombe jeupe, madoadoa jeusi; limesimama, linaangalia vile inakamuliwa na mashini ya kukamua maziwa kwa utaratibu, ikitazama.